Magari ya zimamoto yakiwa katika eneo la tukio usiku mbele ya jengo la ghorofa. Kuna mabomba ya maji yaliyounganishwa kutoka kwenye magari ya zimamoto na wazima moto wanaonekana wakihudumu. Eneo linaonekana kuwa na mchafuko wa maji ardhini huenda kutokana na shughuli za kuzima moto.

Hali ya mafuriko katika eneo la makazi ambapo watu wawili waliovaa mavazi ya kujiokoa wanaonekana wakifanya kazi ya uokoaji. Maji ya mafuriko ni ya matope na yamejaa kwenye njia na kati ya nyumba zilizotengenezwa kwa mabati.

Mafuriko yametanda sehemu hii. Maji yametapakaa kila mahali. Gari zinatatizika kupita mahali hapa. Watu pia wanaonekana kutatizika kutembea kwenye barabara hii watu wanapita kwenye maji machafu.

Inaonekana sehemu hii kulikuwa na mvua mingi sana kwa kutazama chini barabarani na pia juu kwenye matawi ya mti ambayo yanamwaga maji. Kuna mtu anatembea, nyuma kidogo kuna mti ulio juu ya gari nyekundu na kuna nyumba kando ya.

Kifaa cha kusaidia kusikia kinachojulikana kama behind the ear auxiliary hearing earphone aina ya CH -B350A .Kimewekwa ndani ya boksi jeupe lenye maandishi ya buluu, ndani ya boksi kuna kifaa chenyewe, waya wa kuchaji wa USB na kijitabu cha maelekezo.

Chumba cha hospitali kilicho na mashine ya kisasa ya X-ray inayotumika kupiga picha za ndani ya mwili kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya. Mashine hii ni ya kampuni ya GE . Kuna meza ya kulalia mgonjwa wakati wa uchunguzi na juu yake kuna mionzi ya X-ray inayotoka kwenye kifaa cha wima kilichosimikwa.

Mtu amekaa kwenye benchi. Anaonekana amevunjika moyo au anateseka kiakili akiwa amejikunja mbele na mkono wake mmoja uso, huku mkono mwingine ukiwa kwenye benchi. Kwenye benchi kuna kitabu na miwani ikionyesha huenda mtu huyu alikuwa akisoma au anatumia wakati huo kwa ajili ya maombi, tafakari au kuomba msaada wa kiroho.

Tangazo la mtandaoni kuhusu jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujiua au kujiharibu. Tangazo linaonyesha mtu mwenye uso unaonyesha huzuni au msongo wa mawazo, akiwa amevaa koti la rangi nyepesi.

Sehemu ya hospitali hasa chumba cha watoto wachanga au neonatal unit . Kuna vitanda vya watoto wachanga vinavyoonekana nyuma na kibanda cha plastiki cha mtoto mchanga kilicho mbele kulia. Kuna watu wanne wanaonekana, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa.

Sehemu hii kuna mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake na amevalishwa kofia. Mtoto yule ananyweshwa kitu na daktari. Mama yake amevalia barakoa na kumshikilia mtoto yule ili kupewa dawa na daktari.

Kuna mama ambaye amemshika mtoto mchanga. Mtoto huyu anaonekana kupewa chanjo fulani na daktari ambaye ako hapo kando. Mtoto huyu amevalishwa rinda kwa hiyo mtoto huyu ni wa kike. Mtoto mwenyewe ametulia tuli.

Mtoto mdogo akiwa hospitalini akiwa na kifuko cha damu au kitu kingine kinachompatia tiba. Ana kofia ya matibabu kichwani na anaonekana akiwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Mtoto anashikilia mkono wa mtu mwingine, huenda ni mzazi au mlezi wake, jambo ambalo linaonyesha hisia ya upendo na faraja katika hali ngumu ya ugonjwa.

hii ina watoto wengi ambao wameketi kwenye kiti wakichora. Watoto wale wanaonekana wenye kutulia. Mbele yao kuna mwanamke ambaye anawaelekeza jinsi ya kuchora. Kwa mtazamo ndiye mwalimu wao. Sehemu hii ina vitu vya kuchezea.

Mtoto amelala kwenye kitanda. Mwanamke ambaye amevalia nguo zenye rangi nyeusi na nyeupe anamwangalia. Kwenye ukuta kuna mchoro. Kando kuna watoto wamekalia viti vyao vidogo. Kwa mwonekano sehemu hii ni ya watoto.

Mazingira haya ni masafi, hamna uchafu wowote. Kuna mwanafunzi ambaye anaosha mikono yake kwa kutumia sabuni na maji safi yanayotiririka kwenye mfereji. Mwanafunzi huyo pia amevalia barakoa na kuufunika uso wake. Pia kuna mwanamke kando yake ambaye amevalia barakoa.

Mtu akiwa kwenye uwanja wa mchezo. Amebeba begi la michezo lenye nembo ya Nike na mkononi mwake ana mpira wa kikapu. Hii inaashiria mtu huyu anaenda au anarudi kutoka kwenye mazoezi au mchezo wa kikapu.

Matukio mawili ya kukwamuliwa kwa nguvu kati ya wachezaji wa mpira wa mguu uwanjani. Katika picha ya juu na ya chini, mchezaji aliyevaa soksi na jezi nyekundu anakwamuliwa na mchezaji aliyevaa soksi na jezi ya buluu.